Sacheti tatu za dawa nzima mbele ya vyupa vingi vya dawa. Moja kati ya zile sacheti ina tembe iliyo na rangi ya samawati kwa upande moja na kuchanganyikiwa rangi kwa upande mwingine. Ya pili ikiwa na rangi ya kijani kibichi, na ya sacheti ya tatu kuwa ni rangi ya hudhurungi.

Mgonjwa huyu anaangaliliwa meno na daktari aliyevalia glovu ya rangi ya samawati na kubeba kifaa ulio na rangi ya zambarau uchufe nyeusi na chuma kule chini.

Vyupa vinne vya glasi vya dawa vina karatasi ambavyo vimebandikwa kwenye mgongo yao. Karatasi hizi zimeandikwa one single dose 0.5ml, measles, mumps and rubella virus vaccine MMR two na kadhalika.

Mwana aliyebebwa na mwana ambaye ameketi chini anachomwa sindano kwenye paja la mguu wa kulia na daktari aliyevalia barakoa, koti na glovu.

Mama na mtoto ambao wamesimama wamevalia barakoa, mama anamwagia mtoto sabuni mkononi, kando yao ni tanki nyeusi ya kunawia mkono.

Kwenye umati mchanganyiko wa watu, kuna Waafrika pamoja na Wazungu kuna watu ambao wanapiga picha wengine wakiwa wamesimama na wengine wawili kutembea.

Kwenye mgongo wa chupa, ni maandishi mbalimbali na wa mchoro wa kizazi cha mwanaume. Kule juu, kuna maandishi kama Ahasaka Herbal Medicine Group, Albaa Mujarrabu. Tunapatikana Tanga mjini. Mawasiliano 0620162448 na maandishi mengine mengi.

Kadi ngumu iliyo na maandishi kama we are a specialist in treatment asthma gouts diarhoea heart burn indigestion na maandishi mengine mengi imesimamishwa kando ya mitishamba za aina mbalimbali.

Chupa hii nyeupe ina maandishi mbali mbali kwenye mgongo wake kama , tarehe kumi na tano mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na tatu, na Cranberry pill for UTi .

Mezani ni karatasi boxi na sanduku la usalama za vifaa vilivyo na ncha kali pale kando muuguzi anamdunga mama ambaye ameketi chini.

Watu ambao wamo katika ardhi ya jangwa wamekusanyika kwa minajili ya kuchota maji. Wana mitungi mengi na gari la mkono lenye gurudumu moja. Wengi wao wamesimama wengine wakiwa wanatembea.

Watu hawa wameathirika na mafuriko. Wamama wawili wanatembea ndani ya maji. Moja wao akiwa ameshikilia mti. Kule mbele ni mti pamoja na vyumba.

Umati wa watu ambao wamesimama wamevalia shati ambazo zinafanana. Kati yao kuna wale ambao wanaonyesha sehemu ya kibao. Nyuma yao ni nyumba na miti.

Kando wa bandeji ni karatasi, sindano na chupa. Kwenye mgongo wa chupa kuna maandishi kama One single dose 0.5ml; measles, mumps, Rubella virus MMR na kadhalika.

Daktari aliyevalia nguo za kujikinga ya rangi ya kijani kibichi, barakoa na mtandao wa nywele. Anatabasamu akimwangalia mtoto aliyembeba mkononi. Mtoto huyu, amefunikwa kwa showli .

Kwenye karatasi ni nafaka, tikiti maji na majani kule chini kwa upande wa kulia ina maandishi mbali mbali pia kama Herbal clinic Masai herbal buy now pata tiba kwa za asili kwa asilimia ndani na nje ya Tanzania.

Mmoja kati ya wale wanawake wawili amesimama juu ya kiti. Anatabasamu na kwenye mkono ameinua suruali iliyovalishwa pedi ya usafi.

Kwa mkono mmoja ni tembe moja na mkono ule mwingine ni chupa ambayo imeandikwa Motrin 1B Iboprufen tablets usp 200 mg pain reliever /fever reducer (NSAID) coated capsules na maandishi mengine mengi.

Mama aliyejifungua mwana ameketi kitandani na kumbeba mwana kwenye paja lake aliyefunikwa na sholi, Kando Yao ni meza na juu yake neti nyeupe.

Chupa hii nyeupe ambayo ina kifuniko nyekundu ina dawa ndani yake, kwenye mgongo wake kumebandikwa karatasi ambayo inasoma, safi dawa epilepsy medicine .

Watu wawili waliosimama mbele ya choo ya shule wanazungumza , mmoja wao aliyevalia shati ya mwanga ya zambarau na longi ya hudhurungi anafanya maelezo zaidi mwenzake akitega sikio.

Mama ameketi chini na kumbeba mwana. Mbele ya mama huyu ni daktari aliyekaa chini kwenye mguu, daktari anatoa dawa. Mbele ya daktari ni sanduku lililobea dawa.

Kule juu kwa hema kumepambwa kutumia maputo, ndani ya hema, ni meza, viti, na Watu watatu, mmoja kati yao amesimama, na wale wenginne wawili, mmoja anadungwa, mwingine akiwa anadungana.

Daktari aliyevalia nguo za kujikinga za rangi ya samawati , barakoa na glovu anamwangalia mgonjwa meno aliyeketi na kuvalia kitambaa cha meno kilicho na rangi ya samawati pia.

Chupa iliyo na kifuniko nyeupa. Ina maandishi pamoja na mti ambayo umechorwa kwenye mgongo wake. Maandishi hayo yanasema marubaini herbal drink neem/mkilifi.

Madaktari wawili ambao wamevali nguo za usalama nyeupe, glovu, barakoa, na neti kichwani wanaangalia meno ya mgonjwa aliyelalia mgongo.

Wanafunzi hawa waliovalia sare na shati ya manjano, na long'i ya buluu ya giza, wananawa mikono. Kule kwenye sehemu ya kunawa mikono pia kuna sabuni. Mmoja kati yao amebebe mkoba ya rangi ya samawati.

Wazima moto wawili ambao wanashugulika katika kuzima moto uliowaka msituni wamevalia kofia ya usalama, jaketi na kubeba kizima moto mkononi.

Umati wa watu umeketi wengine wakiwa wamesimama, moja ya kati ya wale ambao wameketi ni mama aliyembeba mwana kwenye paja lake, mwana huyu anataka kudungwa na muuguzi.

Mtoto yule ambaye analia kulia amevalia shati iliyo na rangi ya manjano na nyeusi ameshikiliwa na mmoja kati ya wale wahudumu wa afya yule mwenzake alimfunga shindano.

Mzee ambaye amevalia kofia na kabuti nyeupe ana bidhaa nyingi ambazo ametia ndani ya sanduku lake ndogo. Juu ya meza ni sanduku hili, vijikaratasi na maua.

Mwalimu pamoja na wanafunzi wamo darasani. Mmoja kati ya hao wanafunzi amesimama mbele ya wale ambao wameketi chini dawatini. Wanafunzi wana sare iliyo na rangi ya samawati na waridi.

Watu wawili waliovaliwa nguo za kujikinga nyeupe, glovu, barakoa, plastiki kwenye mguu na kubeba mtungi mgongoni wanapokiza nyumba hili. Kando yake ni meza.

Mkunga aliyevalia kitambaa kichwani na rinda anabaini kwa kumguza mama mjamzito aliyelala chini, wengine watatu wameketi kwenye viti.

Mkono imeshikilia pedi usafi ya kina mama . Kwenye pedi hizo imeandikwa sanitary pads confidence . Karatasi yao ya nje ina rangi ya samawati na waridi .

Madaktari hawa, wanashughulika kumuangalia mgonjwa masikio. Moja kati yao amepozi kwa kichwa. Mgonjwa huyu amevalia kitambaa iliyo na rangi zambarau.

Vyupa ni vinne, ya kwanza ikiwa imeandikwa nordic naturals zero sugar, vitamin D3 , ya pili now chewable vitamin D3 5000IU , ya tatu vitamin D3 potency plus , ya nne pure vitamin D3 na maandishi mengine mengi.

Wagonjwa wameketi katika foleni wakisubiri nafasi yao. Yule aliye wa kwanza amembeba mwana kwenye paja ambaye anataka kudungwa na daktari aliyesimama. Daktari huyu ana sindano na pamba mkononi.

Daktari ananuja mguu wa upande wa kushoto wa mgonjwa aliyelala kwa mgongo na kuwekelea mikono kifuani. Mgonjwa huyu ameekelea kichwa kwenye muto.

Daktari ambaye amevalia miwani, barakoa na koti nyeupe anatumia sindano kutoa dawa kutoka kwenye chupa nyuma yake ni watu ambao wamesimama.

Mama ameketi chini na kumbeba mwana ambaye amefungua mdomo ili aweze kupata chanjo mmoja kati ya wale wahudumu wa afya anapiga picha kutoka kwa upande wa nyuma.

Mama ameketi na kumbeba mwana, ambaye amepewa dawa na mhudumu wa afya. Kando yao ni meza na juu ya meza kuna kitabu na sanduku ambalo vimetupwa vifaa vyenye ncha kali.

Umati wa watu ambao umeketi chini. Wanamsikiliza mhudumu wa afya, ambaye amesimama mbele yao. Kule nyuma ,ni milima, miti ya nyumba ambayo haijamalizwa kujengwa.

Paketi ya dawa ina tembe nyingi ambazo zimepakiwa ,tembe hizi ni ya rangi ya kijani kibichi kwenye paketi hii pia mna maandishi ambayo inasoma ibuprofen.

Tembe zimemwagwa kutoka kwa chupa iliyoandikwa now high potency vitamin D3, structural support, 2000IU, helps maintain strong bones, supports dental health,120 soft cells and dietary suppliments na maandishi mengine mengi.

Ngamia aliye jangwani amelala chini . Kwenye mgongo wake ni kifaa ambacho kimewekwa ili kumzuia asiumie wakati ambapo mizigo zinawekwa kwa mgongo wake.

Mtoto aliye ndani ya kifaa cha kuhifadhi watoto wachanga kwa joto dhabiti amewekewa tiubu ya kupitisha chakula tumboni kupitia pua mtoto huyu anaangaliwa kifua na muhudumu wa afya anayetumia stetoskopu.

Watu wawili wako kando ya tangi iliyo juu. watatu akiwa anapanda ngazi kuelekea juu. kati yao wawili wamevalia nguo ya kuakisi mwanga. kule nyuma ni miti kubwakubwa.

Madaktari wanashugulika katika upasuaji, kuna wale ambao wanatazama. Wanne kati yao wamevalia nguo za kujikinga ya rangi ya samawati pamoja na mtandao kichwani.

Boksi iliyo na rangi nyeupe na kijani mwanga. Ina maandishi kama MMR II injection Measles, Mumps and Rubella virus Vaccine Live MSD na maandishi mengine mengi. Kando yake kuna vyupa viwili vya dawa.

Chupa lililo na rangi ya kijani kibichi, lina maandishi kama, nature's bounty, iron 65 mg, 325 mg ferrous sulphate, supports red blood cells production, 100 tablets, mineral supplements .

kunaonekana kuwa na watu watatu, wawili wakiwa wamama, na mmoja akiwa mwana, mama huyu anaonekana kumbeba mwana kwenye paja lake, na daktari akiwa amesimama kando yao.

Mama aliyesimama kwa nchi kavu amevalia rinda na kufunga kitambaa kichwani kando yake kuna vibuyu nyingi. Kule nyuma kuna watoto ambao wanaonekana kuchota maji.

Nesi ambaye amevalia nguo ya rangi ya samwati,, pamoja na daktari ambaye amevalia koti ya rangi ya nyeupe wanaonekana kuangalia meno ya mgonjwa huyu ambaye amevaa nguo inayotumika wakati wa matibabu ya meno iliyo na rangi ya waridi.

Chupa hii ambayo ina rangi ya nyeupe na kijani kibichi kwenye mgongo imeandikwa ziphania life herbal clinic detox na kuchorwa mwili wa mtu pamoja na viungo mbali mbali za mwili.

Mtu ambaye amevalia nguo za kujikinga ya rangi ya buluu ya giza, maski usoni amebeba kibuyu iliyo na dawa mgongoni. Ananyunyizia mimea dawa.

Daktari huyu ambaye amevalia saa mkononi anaendelea kupima ni masikio ambayo inasikia vizuri kuliko ingine, ingawa kwa saa hizi anatumia kifaa kingine .

Muuzaji anaongea na mwendeshaji pikipiki aliyevalia helmeti na barakoa ,kando ya muuzaji huyu kuna bidhaa zilizowekwa ndani ya chupa na njugu kuwekwa juu yake.

Kuna mto, na kwa upande mmoja wa mto kuna watu ambao wamesimama. Kwa upande ule mwingine kuna mtu pia ambaye amesimama na anawatazama wale wawili wanaovuka.

Kuna televisheni na saa kwenye ukuta. Vilevile, kwa chumba kile, kuna madaktari watatu, mama na mtoto. Mama yule ambaye ni mjamzito anazungumza na mmoja wa wale madaktari.

Kuna watu tano ambao wamevalia nguo nyeupe za kujikinga wawili wao wamezibeba mitungi mgongoni wengine wawili wakiwa ndani ya piki piki nyekundu ya kubeba mizigo.

Mtaalamu wa tiba ya maungo aliyevalia koti nyeupe anamfanyisha mazoezi mgonjwa yule kando yao kuna kiti cha gurudumu na mashike.

Mama ambaye amevalia nguo ya rangi ya kijani kibichi, na kumbeba mtoto kwenye paja lake, anaonekana kuwasiliana na mwanamke mwenzake, ambaye amevalia shati ya rangi ya machungwa.

Tuna vikebe vitatu, moja ina rangi ya huthurungui na kifuniko ya rangi ya nyeusi. ya pili ina rangi ya nyeupe na ya mwisho ina rangi nyeupe na kifuniko ya rangi ya nyeusi.

Debe la dawa lina tembe nyingi ndani yake kwenye mgongo wake kuna maandishi mbalimbali ambayo yameandikwa kwenye karatasi lililo na rangi ya majano, nyekundu, samawati na rangi ya machungwa.

Mkanga amevalia kofia nyekundu ,juu la hili Kofia amelitia bawa tatu za kuku. Ameinama chini na kushika mti, Kando yake ni kiti cha bluu kinachopoteza rangi.

Mkono uliovalia glovu linatoa dawa kutumia sindano kutoka kwa chupa lililoandikwa MMR Vaccine Main Source Mum Rubena Life Vaccine ten ml Rx Only kwenye mgongo wake.

Mnaonekana kuwa na box tatu zilizoandikwa ZITHRONI-250 TABLETS AZITHROMYCIN TABLETS . Mbele ya box hizi kunaonekana kuwa na sachet iliyo na rangi ya machungwa.

Mama huyu anatabasamu, amekalia kitanda na kumbeba mtoto mkononi aliyefunikwa na sholi ya pink, nyuma yao kuna neti nyeupe ukuta iliyopakwa rangi ya samawati.

Daktari anamwangalia meno yule mgonjwa aliyevalia nguo ya rangi la waridi. Kando yao kuna kiti na kabati. Kule juu kuna sabuni na kichojeo cha kunawia mikono.

Kuna mafuriko, mafuriko haya yamesababisha lori mbili amabazo zina rangi ya manjano kuanguka, pale kando kuna watu ambao wanatembea kwenye maji haya mengi.

Kuna watu wanne, wawili wanashughulisha katika maonyesho ya kuosha Choo. Mmoja aliyevalia suti ameibeba Hapiki kwenye mkono wake wa kushoto na brashi anayotumia kusugua Choo kwenye mkono wake wa kulia. Yule mwingine anamwagia maji.

Chupa hii ambayo ni ya plastiki ina sampuli ya mkojo ndani yake. Kwenye ngongo wake mmeandikwa urine sample infection microbiolgy . Mbele ya chupa hii kuna tembe tatu nyekundu.

Chupa hili ambalo lina rangi nyeupe lina muhuri wa usalama kwenye mgongo wake kuna karatasi ambayo imepakwa rangi ya kijani kibichi na nyeusi.

Kando ya gorofa hili refu kuna nymba ambalo linabomolewa na treka iliyo ya rangi ya machungwa. Mbele yake kuna watu ambao wamesimama wawili wao wakiwa polisi.

Kuna mgonjwa na daktari katikati yao kuna mashine ya kupima macho, daktari anaonekana kumwelezea mgonjwa jinsi mabavyo anapaswa kuweka kichwa kwenye mashine hili.

Mama huyu aliyejifungua mwana. Ameketi katika kitanda kilicho inuliwa, amembeba mwana huyu, anayeonekana kulala. Kwenye mazingira yake, kuna soketi, meza na kabati.

Muuguzi wa meno ana meno bandia ambayo anaitumia kumfunza yule mgonjwa ambaye amekaa mbele yake, nyuma yao kuna bango lililoandika Mars

Nesi huyo ambaye amevalia nguo ya rangi ya samawati, pamoja na kofia kwenye kichwa chake. Anaonekana kuwasiliana na mgonjwa huyu ambaye amevalia miwani.

Waudumu wa afya wawili wanaangalia meno ya yule mgonjwa aliyelala, mmoja wao anaibadilisha mwanga wa daktari wa meno ili daktari aweze kuiona meno vizuri.

Kuna watu watatu, wawili wakiwa wafanyakazi wa huduma za afya, na mmoja akiwa mgonjwa. Mmoja wa wale wafanyakazi wa huduma za afya aliyevalia miwani na barakoa, anaonekana kumwangalia yule mgonjwa meno.

Kuna chupa na boksi lililo andikwa original felsol ferol sulphate ion, high potensy ion, high potensy small content tablet one per day,120 tablets ion supplements .

Kuna boxi na sajeti iliyobeba tembe nne. Kwenye boxi hili, imeandikwa " Four Capsules Colle calsi viral capsules Usp, super D3, 60,000IU ".

Kuna watu wanne katika chumba hiki. Wawili wao ni madaktari. Mmoja ambaye ni mgonjwa ameketi chini. Anapimiwa presha. Mmoja kati ya wale madaktari anamwelezea kuhusu matokeo.

Wanafunzi hawa wamo darasani pamoja mwalimu wao ambaye amesimama na wao wameketi dawatini. Wanaonekana kubeba vijikaratasi ambazo zimechorwa vitu tofauti tofauti.

Kuna silinda kadhaa za oksijeni. Kule ukutani kuna karatasi ambayo imeandikwa inspection area . Karibu na silinda nne kuna mtu ambaye amesimama na kuziangalia.

Mama aliyekalia viti vitatu amevalia nguo ya kijani kibichi na kumbeba mwana kwenye paja lake. Mwana huyu anapewa chanjo na muuguzi aliyevalai shati nyeupe na sketi ya rangi ya buluu ya giza.

Kuna watu wawili mmoja akiwa ni mkunga na yule mwingine mgonjwa. Yule ni mama mjamzito amelala chini. Mkunga anapima kwa kugusa tumbo la ule mwanamke mjamzito.

Kuna kichaka na kule juu angani kuna wanyama ambao wanapeperuka ndani ya kile kichaka kuna mtu ambaye anazishika wale wanyama ambao wana peperuka.

Kuna watu wanne watatu wakiwa madaktari waliovalia koti nyeupe na mmoja akiwa ni mgonjwa anayefanya mazoezi nyuma yao kuna bango lililo na maandishi mbalimbali.

Watu wawili, ambao wamevalia nguo za kujikinga za rangi ya manjano, barakoa inayofunika uso mzima, glavu nyekundu, na gumbooti nyeusi, wameishikilia kibuyu nyekundu iliyoandikwa biohazard .

Kunaonekana kuwa na watu watatu, mmoja akiwa mmama mwingine akiwa ni mtoto wake na wa mwisho akiwa ni daktari. Mama huyu anaonekana kumbeba mtoto kwenye paja lake . Daktari akiwa anamdunga mkono.

Muuguzi huyu ambaye amevalia nguo ya rangi ya bluu hii na steroskopi shingoni, anaonekana kumfunika mwana na kitambaa iliyo na rangi ya nyeupe na madoadoa mengi.

Kule juu kumeandikwa accident and emergency katika chumba kile kuna mgonjwa anayehudumiwa na kuna watu waliovalia nguo nyekundu ambao wanajitambulisha kama red cross .

Watu saba ambao wamevalia nguo ya kazi na helmet kichwani isipokua mmoja ambaye amebeba nguo ya kazi mkononi. Wako karibu na nyumba ambayo imeporomoka. Wawili wao wanaonekana kutembea, watano wakiwa wamesimama.

Muuguzi aliyevalia glavu na nguo za kazi ya rangi ya bluu ya giza amembeba mtoto aliyefunikwa kwenye shawl ya rangi ya kijani mwanga kando yao kuna pipa la taka.

Kwenye kiganja cha mkono, kuna vyupa viwili na kifuniko wa plastiki iliyo na tembe mbili ndani yake pamoja na karatasi iliyoandikwa " Emmanuel herbal clinic". Kati ya zile chupa mbili kuna moja iliyo na kifuniko nyekundu.

Watu hawa wamevalia barakoa. Kuna wale ambao wameketi , wengine wakiwa wamesimama. Moja kati ya wale ambao wameketi anashugulikia wale ambao wamesimama mbele yake.

Kuna sindano ya 3ml na chupa ya glesi lililoandikwa " MMR Measles, Mumps Rubella, vaccine 20ml Rx only " kwenye mgongo wake.

Lori ambayo imeandikwa exhauster , ina rangi nyekundu na nyeupe, kwenye mgongo wake mnaonekana kua na gazi na nyuma yake kuna watu wawili ambao wamesimama.

Mtu aliyevalia abroni la rangi ya manjano, longi ya kijivu na gambuti nyeupa. Amebeba dawa katika kile chombo chake cha rangi ya samawati. Mtu huyu anavuka ziwa.

Kuna shindano, vyumba vitano vya glesi, ampiuli, na vingine vitatu vya plastiki. Moja kati ya zile za glesi, imeandikwa one dose yellow fever vaccination , kwenye mgongo wake.

Wamama hawa watatu wanaonekana kushugulika katika usafiji wa maskio ya mama huyu ambaye amevalia kitambaa kichwani na nguo ya samawati na nyeusi.

Mgonjwa ameegemeza kichwa kwa leso iliyo na rangi ya machungwa, daktari anamwangalia masikio ili kuona ni maskio gani ambayo haisikii vizuri. Kule nyuma kuna mwanamke aliyo na shati ambayo imeandikwa the future.

Kuna muuguzi na mgonjwa, wote wanaonekana kuwa na furaha, mgonjwa akiwa amechapa kidole cha gunga, kando yao, kuna meza iliyo na kompyuta ya mkononi juu yake.

Mtu aliyevalia nguo za kujikinga nyeupe anavalia glovu. Nyuma yake kuna ngazi na kando yake kuna meza iliyo na bidhaa mingi kama chupa ya maji.

Mtu huyu amevalia kofia nyekundu, kiziba sikio, barakoa, nguo za kujikinga ya rangi ya buluu ,glovu ya kijani kibichi na viatu, kwenye mkono kuna mashine.

Tuna vyupa sita, kwenye mgongo wao kuna maandishi mbali mbali kama six bottles without missing, Zephania Life Herbal clinic diabase for diabetes cure

Kuna watu wawili ambao wamesimama. Mmoja kati yao ni mzee anayetazama vile vyombo ambavyo vinauzwa. Mwingine anayetazama juu amefunkiwa na umbrella .

Kuna watu tano, ambao wanafanya usafi. Wanaviokota zile takataka na kuvichoma. Juu yao, kuna mti na kando yao mlango iliyopakwa rangi ya samawati.

Debe la tembe nyingi limeandikwa " Established 1971, country life, Easy Iron 25mg Certified Gluten free and constipating gentle stomach support energy na maandishi mengine mengi kwenye mkungu wake.

Mama aliyevalia nguo ya rangi ya waridi, ameketi chini na kumbeba mwana aliyemfunika na nguo iliyo na rangi ya kijani mwanga. Daktari anaonekana kumpea mwana huyu dawa.

Kuna vibuyu vinne vyeupe, mbili zimefunikiwa, moja ikiwa wazi, kando ya hivi vibuyu kuna vyupa vidogo vidogo vya glesi ilivyo na dawa ndani yao.

Daktari anamchanja mama ambaye ameketi kwenye sehemu ya juu ya mkono kwwnye misuli ya dentoid, hapo kando kuna mtungi iliyo na rangi ya samawati na nyuma miti za aina mbali mbali.

Kuna mafuriko. Watu wawili, wanatembea ndani ya maji. Kule juu, kuna viti, vibuyu, besheni na manguo zilizoanikwa. Vilevile, kuna manyumba za mabati.